Wananchi wote wanapaswa kuwa na bima ya afya maana ugonjwa huwa ni dharura. Hivyo basi inaweza paswa kama hatuna pesa mkononi lakini tukiwa na bima tutaweza kupata matibabu jinsi inavyofaa.

Teknolojia imerahisishwa kutuma na kupokea hela, kutumia kupitia kwa mtandao kama vile huduma za Mpesa , ambazo pia zimeajiri wale wahudumu wa Mpesa.

Wauzaji wanafanya biashara yao kando ya barabara. Na hii sii mzuri maana, inaeza leta ajali zile za barabarani. Serikali za ugatuzi, ziko na jukumu ya kuhakikisha kuwa wamejenga masoko mzuri na za kisasa, ili wafanyabiashara wapate mahali pazuri pa kufanya biashara zao.

Watoto wanafaa kufunzwa kuhusu pesa kuanzia wakiwa wadogo. Wanafaa kujua jinsi ya kutafuta pesa na jinsi pia ya kueka hazina kando ili inaweza wasaidia wakati ambapo kuna shida ama dharura.

Wananchi wanasema noti ya shilingi elfu moja hakina dhamani kama hapo zamani. Hii inafuatiwa kuzoroteshwa kwa uchumi amabpo hivi sasa bei na gharama ya maisha imepanda.

Wananchi wanapaswa kufunzwa bima mbalimbali. Ambazo zinasaidia hasa wakati wanapatwa na mikasa bima huweza kungalamika kwa hivyo wapati kuenda hasara.

Ufundi wa mkono unasaidia sana katika kuajiri watu. Na pia inasaidia kuleta watalii nchini, ambao wanaleta pesa ambayo inaongezeka katika kipato cha nchini, na kipato hicho kinatumika kuendeleza nchi.

Wafanyi biashara wanapaswa kuhakikisha wa usafi wa mahali ambapo wanafanyia biashara. Kukiwa na takataka mbele ya lango lako la biashara, hii ni inahatarisha afya na maisha ya watu ambao wanakula pale.

Ni mtu anapaswa kuwa na bima ya kibinafsi ambayo inasaidia wakati ambapo mtu amepata ajali. Mtu anapopata ajali, ajali zingine huacha mtu akiwa na majeraha, zingine nazo huweza kufanya mtu kuishi na ulemavu milele. Bima inafaa kukghamika kulipia hospitali na matibabu.

Wananchi wanahimizwa kula matunda na mamboga hasa mboga zile zenye ziko na matawi ya kijani kibichi kwa wingi, maana inasaisia kulainisha ngozi na pia inasaidia mwili kupona haraka wakati mtu anapatana na jeraha.

Biashara ya kusuka nywele ambao kando na kurembesha wasichana wetu, pia imeandika kazi watu wengi maana hapo ndipo wanatoa kipato chao cha kila siku. Na kila mtu akiwa na kipato inatengeneza uchumi inasaidia uchumi wa nchi kukua.

Wakulima wanapaswa kuhimizwa kujiunga na vikundi vya ukulima ili iwasaindie ndio waweze kupaa vile ambavyo wanaeza hifadhi mazao ya mashamba yao. Maana mashine hizo za kuhifadhi mazao, bei huwa sii ya chini. Hivo wakiwa katika vikundi wanaweza kuvinunua kwa urahisi.

Ni jukumu la wakenya wote, wenye kipato kulipa ushuru maana hio ushuru, ndio inatumika kujenga magawa bora na kufanya maendeleo zote za humu nchini.

Uvuvi ni sekta ambayo imeajiri watu wengi kutoka kwa wale ambao wanavua mpaka kwa wale ambao wanauza samaki. Samaki ni chakula mzuri sana maana iko na maadini mazuri ambayo yanahitajika katika ujenzi wa mwili.

Waendeshaji wa pikipiki wanapaswa kuchukua bima ya maisha yao na pia bima za pikipiki, hivyo basi wanapopata ajali barabarani iwe bima inaweza garamika na wanaweza rudi kwa shughuli zao za kila siku.

Serikali kupitoa benki kuu ya Kenya ilizindua noti mpya mnamo wa miaka wa elfu mbili na kumi na tisa noti ambazo zikona vipengele vya kipekee ambayo inafanya si rahisi zinakiri hivi kupata noti bandia sio rahisi.

Mananasi, maboga, tikiti maji ni baadhi ya matunda ambazo ni muhimu sana kwa afya wa binadamu. Mara matunda ziko na madini ya vitamin A ambayo inasaidia mwili kupona wakati mtu anapatwa na jeraha.

Wananchi wanapaswa kufunzwa na kuhimizwa kutumia usafiri wa uma ,maana hii inasaidia sana kupunguza ongezeko la joto nchini ,ambao inafanyika kutokana na moshi wa magari.

Biashara, wauzaji wa nguo za mtumba ambazo ni nguo zile zinatoka ncgi za ng'ambo au ni nchi za ualaya ambapo zishaatumika na zimekuja humu nchini zinauzwa kama nguo mpya. Zinasaidia sana haswa wale wa mapato ya chini.

Tunapaswa kudhibitisha bima ambazo tunazinunua hii inasaidia kuwa, bima ile umeuziwa ni ile yenye mlikuwa mumeelewana, isikue ulikuwa umeuziwa bima ambayo ni inakufunika wewe na familia yako alafu ile ambayo wameweka huko ni yenye inakufunika wewe mwenyewe.

Wananchi wanazidi kulalamika na kusema kuwa bima ya afya ya kitaifa hakiwasaidii. Wengi wanasema kuwa wanapofika katika mahospitali za uma, wanalazimika kununua madawa kutokana na pesa yao wenyewe, maana wanasema kuwa ile bima haigharamii madawa.

Wenye magari haswa zile za umma na hata za kibinafsi wanafaa kuchukulia magari zao bima ili kunapotokea jambo kama vile, ajali barabarani waiende hasara maana bima itagharamika.

Wafanyi biashara wanalilia serikali kuwa, haijawapa mazingira mazuri ya kufanya biashara, wanasema kuwa, biashara, hawaezi fanya ikiwa ushuru inaongezwa kila uchao, wanasema faida wanaopata kutokana na hio ushuru iliyo juu, ni duni haiezi kukidhi mahitaji yao.

Noti mpya ambazo zilizinduliwa na benki kuu ya Kenya ziko na vipengele ambavyo vinafanya inakuwa ngumu kunakili noti hizo hivyo basi ni rahisi kutofautisha noti ya kikweli na noti bandia.

Kilio cha waagizaji wa magari kutoka nchi za nje kuleta humu nchini, wiki ambazo zimepita. Walikuwa wanalilia tume ambayo inapeana zile nambari za magari, kuwa inachukua muda mrefu kabla kuwapatia nambari hizo. Na hiyo inafanya wanalipa pesa mingi kuhifadhiwa hizo magari huko bandarini.

Vijana wanahimizwa kujiandika kazi wenyewe kwa wenyewe maana kazi ambazo zinapeanwa na serikali haziezitosha idadi yote ya vijana ambao hawana kazi hivi wengi wameamua kujifungulia biashara zao.

Noti ya shilingi 1000 ndio noti kubwa nchini Kenya. Ingawaje hivi sasa hakina thamani kama hapo kitambo, hii ni kutokana na kuzoroteshwa kwa uchumi ambao umefanya gharama ya maisha imepanda.

Waananchi wengi, sasa wana uwezo wa kumiliki magari. Hii inatokana na ile urahisi ambayo serikali imeweka katika uagizaji wa kuleta magari huku nchini kutoka nchi za nje .

Uagizaji wa magari kutoka nchi za nje kuja humu nchini imekumbwa na matatizo yakiwemo Ongezeko katika asilimia ya ushuru ambayo waigizaji wanafaa kulipa ili kuingiza magari hayo humu nchini.

Wafanyakazi wanapaswa kutumia teknolojia za kisasa katika biashara yao kuwasaidia kujua ni faida ya pesa ngapi wanayopata pale katika biashara na pia kufuatilia mali yao isije ikapotea.

Ingawaje uchumi umezorota, bei ya dola ikilinganishwa na shilingi ya Kenya imesimama kwa shilingi mia moja ishirini na nane kwa dola moja ya Amerikani.

Matunda pamoja na maboga ya kijani kibichi husaidia kulainisha na kunyorosha ngozi, hivo inafanya ngozi yetu kuwa ya kuvutia na ya kupendeza. Hivo tunapaswa kukula matunda kwa wingi.

Sanaa ya utengenazaji mapambo kutumia shanga ni njia mojawapo za kuhakikisha kuwa tamaduni zetu kama jamii hazijasahulika na pia njia mojawapo za kuajiri vijana.

Ukilinganisha mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano na miaka kumi iliyopita unapata kuwa idadi ya wale wanaomiliki magari humu nchini imeongezeka kwa asilimia kubwa sana.

Noti mpya zilizozinduliwa mnamo mwaka wa elfu mbili kumi na tisa iko na vipengee vya kipekee ambavyo vinafanya kunakili noti hizo kuwa ngumu. Hivyo basi, kupata noti bandia ni ngumu sana.

Serikali yafaa kubuni mbinu, ambazo zitasaidika, kuongeza dhamini hasa katika mazao ya mashamba. wakati mwingi ni wa kwenda sokoni, yanakuja yanaharibika kulingana na hali ambayo sio mzuri. Kuna zile vitu ambavyo, zinafaa kutumika haraka, kabla ziharibike kama nyanya.

Wakulima wamefikisha mazao yao shambani. Hii inawapa fursa ya kubadilisha mimea yao kuwa pesa ambayo wanatumia katika shughuli zao za kila siku pale nyumbani.

Wakulima wanafaa kujua pamoja kutengeneza mashirika ambazo zitakuwa zinawasaidia kuuza mazao zao za shambani na pia wanafaa kuwa na mahali pa kusanya mazao yao, ndiposa mtu asifike pale shambani na kuwadhulumisha kwa kuwapatia bei ya chini.

Ingawaje wengi wanasema kuwa gari sio kipimo cha fedha ama kipimo cha utajiri mimi nasema kuwa gari ni kipimo cha utajiri maana ukiwa na gari lazima uwe na pesa ya kununua mafuta na hii ni kitu yenye unafanya kila siku.

Vitunguu vikiwemo vitunguu maji, vitunguu saumu, nyanya, viazi, tagawizi, ndimu, mboga ni baadhi ya vitu tu ambavyo hatuwezi kosa tukienda katika zile vibanda ambazo zinauza mboga.

Wananchi wanapaswa kuwa na bima za nyumba zao hasa kuzuia hasara wanapopata maafa kama vile moto ama stima ikichoma nyumba. Ama pia wakivamiwa na wezi.

Wafanyibiashara wote wanafaa kuwa wanalipa ushuru kwa njia inayofaa tena kwa wakati. Maana pesa inayotokana na ushuru inatumika kujenga uchumi wa nchi , na tusipotoa ushuru hakuna vile nchi itaendelea.

Matunda yana madini ambayo yanasaidia mwili kupona mtu anapopatwa na jeraha. Matunda pia yana nyuzinyuzi ambazo zinasaidia mtu anapoenda haja.

Wananchi wako katika pilka pilka zao za kila siku, ingawa wafanyibiashara wanazidi kulia maana ushuru, unaongezeka kila uchao, hivo wakifanya biashara yao, mapato amabayo wanapata, haiwatoshi kamwe.

Ingawa aje idadi ya magari humu nchini imeongezeka ukilinganisha na miaka 10 ama miaka mitano iliyopita, wale ambao wanaleta hizo magari humu nchini wanalalamikia serikali kuwa inazidi kuongeza ushuru kila uchao.

Kuna kampuni mingi ambazo zinapeana bidhaa mbalimbali, hivo mtu anapaswa kufanya utafiti wake mzuri kuhakikisha kuwa ile kampuni ambayo amechagua kulipa nayo bima, ni kampuni ambayo inaweza msaidia wakati wa dharura.

Mwaka wa 2019 serikali kupitia benki kuu ya Kenya ilizindua noti mpya ambazo zina zipengee vya kipekee inaofanya kunakili noti hizo kuwa ngumu.

Wananchi sasa wanaeza pokea pesa kutoka nchi mbalimbali kupitia mikono mbalimbali. Hii inasaidia kujenga na kuimarisha uchumi wa humu nchini.

Kwa muda mrefu ukulima ndio umekua uti wa uchumi wa hapa nchini, ila vile kunaendelea, hivi karibuni, biashara ndio itakua uti maana watu wengi wamejibwaga katika biashara. Watu wengi sana wanafanya biashara.

Wafanyibiashara wanapitia katika hali ngumu haswa wale ambao duka zao zilivunjwa na mali kuibiwa wakati ule wa maandamano ambao ulipangwa na vijana wa Gen Z.

Bima ya afya ni muhimu maana tunavyojua ugonjwa haubishi hodi, hivyo basi mtu anafaa kuwa tu amejipanga na mihela ambayo atakuwa ameweka pale kwenye bima ili anapopata ugonjwa anaweza kutibiwa bila wasiwasi.

Sanaa ya utengeneza viatu kutumia vifaa vinavyopatikna mahali ambapo tunaishi kama vile ngozi ya ng'ombe inazidi kuenea nchini maana hii ni mojawapo ya njia ambazo tunatumia kupitisha

Wenye magari wanaponunua bima, wanafaa kuhakikisha kuwa bima ambayo wananunua itawasaidia na inaweza saidisha katika maisha, kwa mfano, mtu anafaa kuchukua bima ambayo itagharamika iwapo gari litaibiwa ama iwapo gari itapata ajali na pia achukue bima ambayo itamfunika yeye mwenyewe.

Wafanyibiashara wa bodaboda wanafaa kuhakikisha kuwa wako na bima ambayo inawafunika wao pamoja na wateja wao. Hii husaidia wakati ambapo ajali inatokea na hawana jinsi ama namna ya kulipia matibabu.

Magari yamerahisisha usafirishaji. Magari pia yanasaidia wakulima haswa pale ambapo wanafaa kufikisha mazao yao sokoni. Magari yanasaidia kufikisha haraka hivyo wakulima hawapati hasara inayotokana na mazao yakiozea shambani.

Wakati mwingine mboga huharibika sokoni maana hakuna mahali pazuri pa kuweka zile mboga. Hakuna mahali panaweza hifadhiwa na mboga unajua mboga huharibika haraka kama haijawekwa kwenye jokofu.

Ukiitembelea sokoni ama siku zile za soko utapata watu wanajitokeza kufanya biashara zao kama vile kuuza nguo, viatu, mboga, matunda nafaka. Uchumi ya nchi inategemea biashara na ukulima na pia biashara umeajiri vijana wengi wa humu nchini haswa wale ambao hawana kazi zingine.

Uagizaji wa viatu kutoka nchi zingine haswa nchi jirani, umeongezeka kwa asilimia kubwa. Kwa sababu viatu vinavyotengenezwa humu nchini, ni vya bei ya juu na watu wengi hawawezi kuvinunua.

Ingawa asilimia kubwa ya wananchi bado wanaishi katika hali ya umaskini, idadi ya magari ambazo zinaingizwa humu nchini imeongezeka ukiangalia miaka kumi ambazo zimepita.

Wakulima wa kuku wanazidi kulia kuhusu bei ya mayai. Wanasema kuwa mayai inayotoka nchi za jirani inaingia ikiwa na bei ya chini huku mayai yao hawawezi uza kwa bei ya chini kutokana na ongezeko la bei ya chakula ya kuku.

Kuna haja ya kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa kula matunda na ile umuhimu wa matunda katika lishe bora.

Wafanyibiashara wanalilia faida za chini ambazo wanapata katika biashara yao. Hii inatokana na ushuru ya juu na kuongezaka na bei ya mafuta ambapo inafanya usafiri imekuwa ngumu sana.

Huduma za kutuma na kupokea pesa kupitia kwenye mtandao umerahisisha zoezi hilo la kutuma na kupokea pesa. Pia mtu anaweza akapata mkopo ambayo anarudisha na faida ya chini.

Tunapaswa kujilipia bima za kibinafsi na pia bima za nyumbani, kusaidia kunapotokea shida ama kunapotokea vitu kama vile; moto, wizi ama pia vitu kama mafuriko ndio tusiende hasara.

Hali mbaya ya soko zetu ambazo zinafanya, wafanyibiashara wanahangaika haswa wakati wa mvua. Serikali za ugatuzi zinafaa kuhakikisha kuwa soko zimejengwa kwa njia ya kisasa, na wafanyibiashara hawahangaiki, hawanyeshewi wala kuchomwa na jua wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Mtu yeyote anapojenga anafaa kuhakikisha anachukulia nyumba yake bima ili kuhakikisha kuwa kunapokuwa na zilizala ama mvua ambayo inaleta mafuriko, wanaweza wakaenda pale kwa wale ambao waliwauzia bima na walipwe.

Ingawaje watu wengi hawapendi malenge, malenge iko na madini ambazo zinasaidia kuwa kwa mwili wa binadamu. Malenge inaweza pikwa kwa njia mbalimbali kama vile kuchemshwa ama pia unawezatumia kupikia chapati.

Kuzorota kwa uchumi na pia kuongezeka kwa ushuru kumefanya hali ya biashara kupatwa na taharuki. Maana wafanya biashara wanasema kua faida ile ambayo wanapata iko kidogo haiwezi kukimu mahitaji yao ya kila siku.

Teknolojia inazidi kurahisisha mambo. Hivo basi hivi sasa mtu sio lazima afike kwenye maofisi ajaze kwenye mafomu ndipo apate bima. Tunaweza pata bima pale nyumbani kupitia tu kwa mtandao.

Serikali inajaribu kusaidia wanabiashara wadogo, kupanua biashara zao, hii inafanya kupitia kuwapatia mikopo zenye faida ya chini, ambazo wanaeza zichukua wazifanyie biashara zao alafu mwishowe warudishe.

Ma za M-pesa zimesaidia kurahisisha kutuma na kupokea pesa kutoka humu nchini na ata nchi zingine za mbali, pia tena imesaidia maana watu siku izi hawatembei na pesa mkononi. Bora tu wako na pesa kwenye M-pesa wako sawa.

Biashara ndio sekta ambayo kwa wakati huu umeajiri vijana wengi. Maana ukiwa ata na pesa yako kidogo kuna zile biashara unaweza jiwekea na hii inasaidia kupunguza idadi ya vijana ambao wanaongoja kuandikwa katika kazi kama zile za serikali.

Mwanachi wanatimizwa kujinunulia bima za kibinafsi . Ambapo vinasaidia wanapopatikana na ajali bima hulipa garama zote za hospitali hivo basi hufanya mtu aendele na maisha yake.

Idadi ya wale ambao wananua magari inaongeza kila uchao. Ingawaje wakenya wengi wanalalamika na wanalia kuwa uchumi umezorota hivo hawawezi hata kugharimika ama hawawezi kupata kipato cha kila siku na chakula nyumbani hakitoshi.

Ingawaje uchumi imesorota, thamani ya Kenya ikilinganishwa na dola ya Amerika imekuwa wima kwa muda sasa. Hivi sasa dola moja ya Amerika inatosha na Shilingi 129 za Kenya.

Baada ya serikali kugundua kua kuna wale ambao wameficha noti za humu nchini kwa nchi zingine geni, serikali upitia kwa benki kuu ilikuja na noti mpya ambazo ni ngumu kunakili.

Ingawaje noti mpya ziko na vipengee vya kipekee, kuna wale amabao bado wanajaribu kunakili noti hizo na kutengeneza noti bandia, lakini noti bandia ni rahisi kujua kwa vile haina vipengee kama vya noti halali.

Usafiri umeajiri watu wengi sana, usafiri pia umechangia pakubwa katika maendeleo ya nchini maana magari, wenye magari wanaponunua mafuta kuna ile aslimia ambayo inaenda katika kutengeneza na kuhifadhi barabara zetu.

Hivi sasa kuna kampuni mingi za kupeana mikopo lakini mingi kwa izo kampuni zina dhahililisha wananchi , maana wanapeana mkopo yenye faida ya juu ambayo , inadhalilisha wananchi .